Mwanamke mmoja mlemavu anaonekana akiwa kwenye kiti chake cha magurudumu anatumia mikono yake kuendesha kiti hiki, kando kuna nyasi rangi ya kijani kibichi, kule nyuma kabisa kunaonekana kuna mashabiki walioketi.

Mandhari haya ni ya shuleni. Jengo hili laweza kuwa linatumika kama madarasa. Sakafu na paa yametengenezwa kwa ustarabu. Kuna milingoti mieusi, iliyowekwa ili kuhakikisha tu kuwa inasitili uzito wa paa. Pia kuna tawi linaonekana na jua limewaka.

Monita, kibodi na kipanya ki mezani. Sakafu ya meza hii ni nyeupe pe pe pe. Nyuma kuna dirisha ambalo linaruhusu mwangaza kupenyeza katika chumba hiki. Kuna kiti cha plastiki cha rangi nyeupe. Sakafu imetengenezwa kwa ustadi.

Wanariadha wa nchi ya Kenya wawili wanaonekana huku mmoja ambaye anamwongoza yule aliyefunika macho yake akiwa anatazama mbele na amevalia saa kwa mkono wake wa kulia. Kule nyuma mashabiki wanaonekana.

Mwanariadha wa jinsia ya kike ameketi juu la boti lake, ameinua mkono wake wa kulia na kuweka vidole viwili juu, huku akitabasamu kabisa. Amezingirwa na maji na kule mwisho kuna majani yanayoonekana.

Aliyekua gavana wa Nairobi Mheshimiwa Mike Sonko anaonekana akiwa amejumuika na wachezaji walemavu wa mchezo wa ndondi. Wachezaji hawa wamekunja mikono yao kuonyesha kuwa wako tayari. Wamekalia viti vya magurudumu.

Huu ni mlango wa kuingia sehemu fulani. Kuna maandishi yaliyo langoni ya kusema karibu na yamefafanuliwa kila herufi kivyake. Yameandikwa kuwa ukiingia kwenye chumba hiki, kusoma ni kwa kufurahisha na ushirikiano unatarajiwa. Pia heshima iko kwa pande zote na wanafanya kila kitu wanachosema.

Nyasi ya kupendeza inaonekana ardhini, pia kuna mlingoti wa bendera, kando ya mlingoti huo kuna ua la kupendeza, majengo yanaonekana upande huu na upande huo mwingine kisha kuna miti kwa umbali.

Kitabu hiki kimefunguliwa na tuko katika ukurasa wa mia moja sabini. Mchoro wa kwanza ni mtu mmoja aliyeshika kitabu na mchoro wa pili ni mtu yule yule aliyeshika vitabu viwili. Chini yake kuna mvulana mdogo aliyeshika kiatu na mchoro wa pili ameshika viatu viwili.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu waliosimama nyuma yao ndio wanaowaendesha. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshika simu yake ili kupiga picha, wanawake hao wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai.

Hapa ni darasani viti vilivyo na mahali pa kuandikia vinaonekana, chini yake kuna mahali pa kuwekea mikoba, sakafu limetengezwa Kwa ustadi, viti hivi vimepangwa vizuri sana na pia kuna mwangaza wa kutosha.

Wakati ni wa usiku, na taa zimewaka. Mwanamke mmoja anayetumia kiti cha magurudumu anaonekana, huku akitumia mikono yake kuendesha kiti hicho. Kando kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi inayoonekana.

Wachezaji walemavu wa mchezo wa kandanda wakionekana, huku mmoja wao anaonekana akifyatua mpira huo. Mchezaji huyu ana vumbi mkononi kuonyesha kuwa ameanguka. Wengine wanatazama tayari kuukimbilia mpira.

Hapa ni uwanjani. Mwanariadha mmoja anaonekana akiwa ameruka kabisa na hata kufukua mchanga ardhini. Kando kando kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi inayoonekana. Pia kuna hema lililojengwa la rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni darasani. Ukutani pameandikwa herufi mbalimbali, kubwa na ndogo. Pia wameandika mwezi wa October, November na December, hyku ikiambatanishwa na picha mbalimbali. Mwaka niwa 2025 kutokana na kilichoandikwa ubaoni.

Hiki ni chumba cha somo la kompyuta. Monita, vibodi na vipanya vi juu ya meza. Kando yake kuna vitabu. Meza hii ina sakafu nyeupe pepepe. Ukuta pia ni wa kuvutia.

Hiki ni chumba cha somo la computer , nyaya za kuunganisha computer hizi Kwa stima zinaonekana, viti vya plastiki vya rangi nyeupe pepepe ndivyo vinavyotumiwa na watu wakati wanatumia computer hizi, ukuta ni warangi ya samawati.

Ukutani kuna bango kubwa sana na lina picha tofauti tofauti na kuna ile ya sungura na katikati kuna picha kubwa sana ya saa ambayo imeekewa miduara ya rangi ya samawati upande wa kulia na rangi nyekundu upande wa kushoto.

Kitabu kimefunguliwa na kuwekwa juu ya meza. Kwenye ukurasa wa arubaini na sita kuna michoro ya watu tofauti tofauti. Kwenye ukurasa wa arubaini na saba kuna duara lililochorwa na ndani ya duara hilo wamechora shati, viatu na vitu vinginevyo.

Wanariadha wanaonekana huku mkimbiaji kwa jina la Kimani ambaye ni mKenya, akiwa ndiye yuko mbele akionyesha kusherehekea kuwa anaelekea kushinda, mwelekezi wake yuko nae ana kwa ana.

Wanariadha wawili wanaonekana wakiwa wanafyetuwa mbio kweli kweli, mmoja ni mwelekezi wa wengine, Samuel Muchai ndiye anayekimbia na ako upande wa kulia na mwelekezi wake ni Jim Kipchumba, mkimbiaji huyu alizaliwa Disemba tarehe ishirini na sita.

Wanariadha wanne wa timu ya Kenya wanaonekana. Wakiwa wamegawanyishwa katika makundi mawili, ya mwanamme na mwanamke. Mwanamke aliye mbele anaonekana akiwa anaelekezwa na mwanaume. Kando yao, kuna watu ambao wanaonekana.

Watu wengi wa timu ya Kenya waliovalia mavazi ya kitamaduni wanaonekana. Baadhi ya wanakalia viti vya magurudumu huku akiwa anaendeshwa na walio nyuma yao. Aliye mbele ameinua mkono wake juu. Kuna mtu mmoja kwenye kiti cha magurudumu ameinua bendera ya Kenya.

Wanariadha wanne wa nchi ya Kenya, wamevalia sare za michezo. Mwanariadha mmoja ameunyoosha mkono wake wa kulia juu kabisa. Wanariadha waliovaa vitambaa vya macho, wanasaidiwa na waongozaji wao kwenye mashindano haya. Huu ni mwaka wa 2016, kulingana na kile kilichoandikwa kwenye mavazi yao.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi nyekundu yuko katika chumba cha mazoezi, anaonekana akiwa ameshangaa sana na kile anachokiona viatu alivyovivaa ni vya rangi nyekundu pia amevalia suruali ndefu nyeusi.

Jengo la maghorofa mawili linaonekana, kila ghorofa lina mlango wa rangi ya nyekundu nje ya jumba hili kuna maua yaliyotengenezwa kwa ustadi, kuna milingoti nyeusi ambayo imetumika kuhakikisha inasaidia paa la jumba hili lisije likaporomoka.

Ubao mweupe una maandishi. Siku ni ya Jumatatu, tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Swali lililoandikwa ni: Je? Samueli aliitika vipi alipoitwa na Mungu?. Pale juu kumwandikwa Aprili na Mei.

Hapa ni darasani. Madirisha yanaonekana yakiwa yamefunguliwa ili kuhakikisha mwangaza wa kutosha unaingia ili wanafunzi wanapokua hapa ndani wanaweza kuona kwa urahisi. Madawati yamepangwa kwa mpangilio laini. Sakafu limetengenezwa kwa ustadi.

Hiki ni chumba cha somo la kompyuta, vitabu vimewekwa juu ya meza. Monitor , vibodi na vipanya vinaonekana. Sakafu ya meza hii ni nyeupe pepepe. Pia kuna dirisha ili kuhakikisha kuwa mwangaza unapita na kuingia katika chumba hiki.

Huu ni mlango wa darasa wa gredi ya kwanza C, wanamkaribisha mwalimu kwa jina la Agnes, mlango huu umepakwa rangi nyekundu na pia umeundwa kwa mtindo fulani.

Hapa ni sehemu ya watoto kuchezea. Vifaa hivyo vya kuchezea vimepakwa rangi tofautitofauti kama vile nyekundu na njano na hata zambarau. Kuna mti mkubwa sana unaonekana na pia unaleta kivuli cha kuvutia. Jua limewaka.

Mwanariadha wa kuogelea anaonekana akiwa makini huku akiwa amekichomoza kichwa chake tu na mikono yake. Mkono wake wa kulia una bangili ambayo ina nembo ya jamhuri ya Kenya na pia zile rangi za bendera kuonyesha kuwa ni mkenya.

Hapa ni darasani na kuna madawati. Kiti kimoja kinaonekana kikiwa kimeanguka sakafuni. Juu ya dawati moja kuna kitabu. Ukutani kuna michoro na maandishi yaliyoandikwa, sakafu la darasa hili limetengenezwa vizuri.

Monita, vibodi na vipanya viko juu ya meza yenye sakafu nyeupe pepepe, viti vya plastiki vya rangi nyeupe vimewekwa pale ili mtu yoyote anayetumia vifaa hivi anaweze kuketi, kuna madirisha makubwa.

Mwanariadha wa nchi ya kenya anaonekana akiwa anakimbia. Mkono wake wa kushoto ameweka saa. Jina lake ni Wesley Kimeli Sang. Amezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ana ua kwenye koti lake. Anazungumza kutumia kipaza sauti kuonyesha kuwa hadhira inayomsikiza ni kubwa hivyo anatumia kifaa hiki kuhakikisha kuwa sauti yake inasikika kote kote, nyuma yake kuna bango.

Ukuta huu una bango ambao umeandikwa herufi a, b, c hadi z zikiwa ni herufi kubwa na dogo, chini yake kuna alama ya kuakifisha kisha kuna maandishi aliyoandikwa be happy kuonyesha kuwa mtu anafaa kuwa na furaha.

Hapa ni darasani, kifutio kinaonekana, kando yake kuna rula ya mbao ambayo hutumika ubaoni kuchora mistari ambayo iliyonyooka. Ukuta ni wa rangi ya samawati na upande wa chini ni nyeupe, sakafu imetengenezwa kwa njia nzuri.

Madirisha mawili makubwa yanaonekana, hii ni kuhakikisha kuwa mwangaza wa kutosha, unafika ndani ya chumba hiki. Kuna monita , Kibodi na vipanya mbalimbali juu ya meza. Sakafu ya meza ni nyeupe na viti vilivyowekwa pale ni vya plastiki.

Mwanariadha mlemavu mwenye mguu mmoja anaonekana. Anaiendesha baiskeli yake kwa kasi barabarani. Kando ya barabara kuna majani, pia kuna miti. Mchezaji huyu anaonekana akiwa anajitahidi.